Taswira inaonyesha mazingira ya kazi ya mseto ambapo wafanyikazi wanashirikiana ana kwa ana ofisini huku wengine wakijiunga kwa njia ya mkutano wa video. Mfumo huu unatoa uhuru wa kuchagua mahali pa kufanyia kazi nyumbani, ofisini au popote penye mtandao . Teknolojia huchangia mawasiliano bora na ushirikiano wa timu bila vikwazo. Njia hii huleta uwiano kati ya kazi ya kawaida na mbali.

Elimu ya mtandaoni kutumia mifumo ya kidijitali kurahisisha mawasiliano kati ya walimu na wanafunzi walioko maeneo tofauti. Mbinu hii huwezesha upatikanaji wa maarifa kwa urahisi ikirahisha ratiba na kuongeza ufanisi katika mchakato wa kujifunza.

Kujifunza kwa vitendo huweza mtu kushiriki moja kwa moja katika hali halisi akitumia maarifa kwa ufanisi kuimarisha uelewe kupitia tafakari, hukuza stadi na kuelewa dhamani ya uzoefu wa ukweli katika maisha ya kitaalamu na binafsi.

Taswira inaonyesha mwalimu pamoja na wanafunzi wakitumia kompyuta mpakato darasani ikidhihirisha matumizi ya teknolojia ya kidijitali katika elimu. Mbinu hii huwezesha upatikanaji wa kozi mtandaoni za kielimu pamoja na maudhui shirikishi. Kupitia mfumo hii ya kielektroniki wanafunzi hupata rasilimali muhimu hasa katika maeneo yenye ukosefu wa miundo mbinu ya teknolojia.

Hii inaonyesha watu wawili wakitumia kifaa cha kidijitali huenda ni komputa ya mkononi. Ndani ya mazingira ya masomo hili linaonyesha jinsi teknolojia inavyobadilisha elimu kwa kuwawezesha upatikanaji wa maarifa kwa njia rahisi. Majukwaa ya e-learning yanatoa huduma shirikishi kama mfumo ya usimamizi wa masomo ikisaidia katika usambazaji wa taarifa nyenzo na dhana muhimu ya kufundisha.

Katika dunia ya sasa, teknolojia imefungua milango ya maarifa kupitia majukwaa ya mtandaoni. Kutoka kwa kikao cha video hadi mafunzo ya mbali, watu hutumia vifaa vya kisasa kushiriki darasani bila kuwa na mipaka yake ya kijiografia. Hii ni njia ya kisasa ya kukuza ujuzi na kuwasiliana kwa ufanisi.

Elimu endelevu ni mchakato wa kuendeleza maarifa, stadi na ujuzi wakati wote wa maisha. Hii hujumuisha mbinu kama kujifunza kidijitali, kujifunza binafsi, kozi fupi, kuongeza ujuzi, mseto wa mbinu, usimamizi wa maarifa, kozi mtandaoni, pamoja na ujifunzaji kulingana na uwezo. Lengo kuu ni kujibadilisha kulingana na mabadiliko ya kisasa, kuongeza ufanisi kazini na kustawi katika mazingira yanayobadilika kwa kasi.

Katika enzi ya kisasa ya teknolojia imefungua milango ya maarifa kwa kutumia majukwa ya kidijitali. Mwanafunzi anaweza kufikia kozi kutoka duniani kwote kushiriki mijadala ya moja kwa moja, kupakua nyezo muhimu na kufanya mitiani kwa njia rahisi. Uwezo huu uimarisha ubunifu kazi ya kujifunza pamoja na uhuru wa kupata elimu popote.

Mwanafunzi anatumia kompyuta mpakato kushiriki kwenye darasa la mtandaoni linaoendeshwa kwa njia ya mkutano ya video. Jukwaa hili la kidigitali hutoa nyenzo mbalimbali za kielimu kama vile maswali ya majaribio, mitihani ya mfano na msaada kupitia baruapepe. Mazingira haya huruhusu mwingiliano wa moja kwa moja kati ya walimu na wanafunzi wakijifunza kwa urahisi maeneo tofauti bila kuhitaji kuwa darasani kimwili.

Elimu ya kidijitali hutumia mitandao na vifaa vya kisasa kusambaza maarifa kwa urahisi. Wanafunzi hujifunza kwa wakati wanaopendelea popote walipo. Njia hii ya kisasa huokoa gharama, kupunguza mzigo kwa walimu na kurahisisha upatikanaji wa kozi za kitaaluma zenye maudhui ya kuvutia na eneozasishwa mara kwa mara.

Teknolojia imeleta mabadiliko makubwa katika elimu. Kompyuta mpakato, vitabu, kifaa cha maabara na programu dijitali vinawezesha mwanafunzi kupata maarifa kwa njia ya kisasa. Mbinu hizi mpya zinafungua milango ya maarifa kwa kila mtu kupata elimu.

Majukwaa ya kidijitali na mafunzo mtandaoni yanahusisha teknolojia mbalimbali zinazorahisisha elimu kwa njia za kielektroniki. Haya majukwaa hutoa fursa kwa wanafunzi kufikia maudhui ya elimu, kutoka sehemu tofauti kwa wakati wao bila kuwa na vizingiti vya darasa la kawaida. Yanaweza kusambaza maudhui kwa njia ya video na shughuli za majadiliano, majaribio na maonyesho ya vyombo mbalimbali.

Majukwaa ya kidigitali na elimu hutoa nafasi ya kujifunza kwa njia ya mtandao ikiruhusu vipindi vya moja kwa moja nyanzo za kujisomea na kazi za darasani kusambazwa kwa urahisi hupatikana popote wakati wowote kuboresha usawa wa maarifa na kuimarisha mawasiliano kati ya walimu na wanafunzi.

Majukwaa ya kidijitali ya kujifunzia yanarahisisha upatikanaji wa maarifa kwa njia ya mtandao. Watumizi hupata koozi, video , sauti, na nyaraka mahususi kwa urahisi. Mifumo ya usimamizi wa mafunzo huhifadhi taarifa kufuatilia maendeleo, na kuwezesha elimu popote, wakati wowote. Teknolojia hii imekuza ujuzi, kukuza taaluma, na kuongeza fursa za ajili

Mtu huyu anatumia kifaa cha kieletroniki kujifunza akiwa nyumbani. Anafuatilia mafunzo ya mwalimu kupitia skrini akiandika kwa makini kwenye daftari. Vitabu, kalamu na kikokotoo vinamsaidia kuelewa masomo yake kwa kina. Huu ni mfano wa elimu ya kisasa inayowezeshwa na teknolojia.

Majukwaa ya kidigitali na E-Learning ni mazingira ya mtandaoni yanayowezesha elimu kwa njia ya mbali. Inatoa nafasi ya kusambaza maudhui kama vile video hati, moduli shirikishi pamoja na mawasiliano ya multimedia . Darasa pepe huruhusu walimu na wanafunzi kuwasiliana moja kwa moja kupitia mikutano ya video , gumzo na kushiriki skrini. Kuna vifaa vya tathmini kazi za nyumbani, alama pamoja na mrejesho wa maendeleo. Majukwaaa haya pia huwezesha ushirikiano kupitia mijadala ujumbe wa kikazi za kipamoja.

Inaonyesha mtu akitumia kompyuta mpakato kwa shughuli mbali mbali kama kazi, mawasiliano na kujifunza. Teknolojia ya elimu huunganisha vifaa, programu na hadharia za ufundishaji ili kuboresha maarifa. Kupitia mbinu kama michezo ya kielimu, mazoezi ya kimfumo na mafunzo ya kielektroniki wanafunzi huwezeshwa kushiriki kwa kina. Kompyuta huwasaidia walimu kufundisha kwa njia mbunifu, kuwezesha mafunzo binafsi na kukuza fikra makini pamoja.

Hii inaonyesha dhana ya filamu ambao ni mfumo wa kufunza kupitia mitandao ya kidijitali. Maneno ya msingi kama E -Learning yako katikati yakizungukwa na alama zisozoeleweka kama X na C ; huenda ni mapambo ya kimuundo bila maana ya moja kwa moja. Mfumo huu unasaidia wanafunzi kupata maarifa kwa njia rahisi na sasa bila hitaji kuwepo darasani kimwili.

Majukwaa ya kidijitali huwezesha mafunzo kwa nia ya mtandao yakirahisisha usambazaji wa maarifa kupitia mihadhara ya video, mitihani na kazi mbali mbali. Vipengele ya majadiliano ya moja kwa moja na usimamizi wa kosi hurahisisha ufuatiliaji ya mamaendeleo ya wanafunzi pamoja na mawasiliano kati ya walimu na wanaojifunza.

Majukwaa ya kidijitali huwezesha elimu kupitia mitandao ya kielektroniki ikijumuisha mifumo maalum ya kusimamia mafunzo tovuti za kozi, zana za madarasa, pete, programu za kielimu pamoja na maktaba ya kiteknolojia zilizojaa vitabu, vile michezo ya kielimu na dhana mahususi za kujifunzia.

Elimu ya mtandaoni ni mfumo wa kisasa unaotumia teknolojia kufundisha kupitia interneti inaruhusiwa wanafunzi kupata masomo kwa urahisi popote walipo bila kuzingatia muda, mafunzo haya yanapatikana kwa njia mbalimbali kama kozi iliyoshirikishi na mafunzo ya moja kwa moja mfumo huu kupunguza gharama kubwa muda na kurahisisha kazi ya walimu kwa kutumia mbinu za kiomantiki.

Majukwaa ya kidijitali huwezesha upatikanaji wa maarifa kupitia mitandao yakiruhusu mafunzo ya mbali kwa kutumia vifaa vya kisasa kupitia vipengele vya mwingiliano tathmini na nyenzo bunifu, wanafunzi na wakufunzi hujenga ujuzi kwa njia rahisi nafuu na inayofikika popote pale penye mtandao.

Huyu anaandika kwa kompyuta ya mkononi huku daftari lililo wazi likionyesha mipango inayoandaliwa kwa kalamu. Simu iliyoko karibu inaashiria mawasiliano yanayoweza kufanyika papo kwa hapo. Mazingira haya ya kazi yenye meza ya mbao yanaonyesha utulivu wa mahali pa kujifunza kupanga na kutekeleza majukumu ya kila siku kwa ufanisi.

Huyu mtu anafanya kazi kwa kutumia kompyuta mpakato pamoja na daftari, mazingira yanayofaa kwa kutumia mifumo ya elimu mtandaoni. Mfumo huu hutoa maudhui mbalimbali kama video , mihadhara na vitabu kwa njia ya kidijitali. Pia hurahisisha mawasiliano kupitia mijadala, gumzo la video , na nyaraka zinazoshirikiwa . Vyombo vya tathmini hutoa mitihani na mrejesho ya maedeleo ya mwanafunzi.

Mtoto anaonekana kujifunza kupitia kompyuta kwa kutumia jukwaa la kidijitali zinazowezesha elimu kwa njia ya mtandao. Mbinu hii inatumika katika masomo ya kidijitali kama midaharo, ambidyo, na kazi kwa dunia ya kidijitali. Pia kuna kipengele cha michoro kinachosaidia kuendeleza ushirikiano kati ya mwanafunzi na mwalimu. Zana za dakika zinatumika kupima maendeleo. Hii inaongeza uwezo wa mtoto kujifunza kwa wakati.

Watoto wa shule ya msingi barani Afrika wanaonekana wakitumia kompyuta mpakato darasani, wakionyesha matumizi ya teknolojia ya kielimu. Majukwaa ya kidijitali huwezesha upatikanaji wa masomo kupitia vifaa vya kisasa kama vile vidonge na simu. Mfumo wa usimamazi wa masomo hutoa mbinu za kufundishia kufuatilia maendeleo na kuwarahisishia mawasililiano. Kupitia mtandao wanafunzi hupata maudhui kwa vitabu pepe, video, michezo ya kielimu na programu shirikishi.

Watoto wanaambiwa ni kama wakitumia kompyuta ndogo ishara ya mabadiliko ya elimu kupitia mifumo ya kidijitali. Teknolojia imefungua milango ya maarifa zikiwapa wanafunzi nafasi ya kusoma kwa njia ya kisasa. Mtandao ya kujifunza umewezesha maudhui ya kujifunza kwa urahisi kwa njia ubunifu na kuhamasisha maendeleo ya kibinafsi.

Majukwaa ya kidijitari na e-learning yamerahisisha elimu kwa njia ya mtandao yakipewa nafasi kwa wanafunzi kusoma kwa mbali kupitia teknolojia mbalimbali. Vipindi vya moja kwa moja huwezesha mawasiliano kati ya walimu na wanafunzi kwa wakati halisi.

Hii taswira inaonyesha mtu akijifunza kupitia jukwa la kidijitali akitazama muhadhara mtandaoni akitumia kompyuta mpakato. Majukwaa haya ya e-learning huwapa watumiaji maudhui ya kielimu kwa njia ya video, mijadala, tatathmini na maktaba ya rasilimali. Teknolojia hii huruhusu elimu kupatikana kwa urahisi kwa wakati wowote na kkutoa mahali popote huku ukitoa njia za kujifunza binafsi nje ya darasa la kawaida.

Taswira inaonyesha matumizi ya komputa mpakato darasani ikidhihirisha hujumuishaji wa teknolojia katika elimu ya kisasa. Mifumo ya kidijitali na ujifunzaji mtandaoni huimarisha ujifunzaji kupitia nyezo nyingi zaidi na kuunda fursa kama vilabu vya program kwa kuunganisha internet vifaa vya kisasa wanafunzi hupata maarifa kwa njia jumuisho hasa maeneo yaliyo puuzwa kielimu.

Chumba hiki kina kitanda chenye fremu nyeupe na mashuka ya kahawia iliyosokotwa kwa ustadi. Rangi ya fremu huleta utulivu ukiruhusu mapambano mengine kung'aa. Muundo huu huchangamsha mandhari ya kisasa, ukitoa nafasi ya ubunifu kwa mito mashuka na viunjo vingine vya haiba.

Iaonesha njia ya chini ya ardhi, iliyoundwa kuhakikisha usalama wa watu wanaopita chini ya barabara, pamoja na baiskeli, pikipiki na magari madogo. Njia hii ina muundo mzuri wenye sakafu ya vigayo na taa zinazowasha upande, zikionyesha ubora wa usanifu. Njia hizi zinarahisisha usafiri bila hatari, hasa katika miji yenye msongamano, na zinahakikisha usalama wa watembea kwa miguu.

Hii inaonyesha bweni la wanafunzi katika shule ya bweni ya Rejina Oduor ambapo wanafunzi hukaa na kujifunza kwa pamoja. Maisha ya bweni hujenga uwezo wa kujitegemea na kukuza nidhalu. Hata hivyo, profesa Rejina M. J Oduor mwadhiri wa falsafa wa chuo kikuu cha Nairobi ameeleza madhari ya kihistoria yanayo tokana na mfumo huo kupitia makala yake inayokosoa mizizi ya kikoloni inayoambatana na shule za bweni.

Miundo mbinu bora ya elimu huimarisha mazingira ya kujifunzia, madarasa, maktaba, maabara, ofisi za utawala. mabweni, vyoo uwanja wa michezo na vifaa vya kiteknolojia huwezesha wanafunzi kustawi kielimu, kijamii na kimwili katika kaasisi kama Nairobi School.

Chumba cha masomo kisichokuwa na watu huonyesha utulivu wa kipekee. Viti na meza vinavyosubiri shuguli vinaashiria matarajio ya maarifa kimya hapa huletea hisia za matumaini mahali ambapo ndoto huanza kabla ya sauti za walimu na wanafunzi kurejea.

Hii ni maabara iliyoandaliwa kwa ustadi ikiwa na meza maalum zinazostahimili kemikali. Vifaa vya glass kwa ajili ya vipimo sahihi, msingi linalowezesha usafi wa haraka. Mabati zilizoko chini ya meza hutumika kuhifadhi vifaa muhimu vinavyo saidia katika utafiti na majaribio ya kisayansi kwa usalama na mfano.

Darasa hili linaonyesha mazingira ya kujifunzia yaliyo na viti vya mbao vilivyopangwa kwa mpangilio. Mandhari ya kawaida yanaonyesha juhudi za kukuza maarifa miongoni mwa wanafunzi. Kauli mbiu inayoning'inia ukutani inaashiria umuhimu wa kufuata taratibu kwa makini. Ndani ya nafasi hii bidii na nidhamu huandaa msingi wa mafanikio ya badae.

Chumba hiki cha bunicha kina mahali pa mwanafunzi, kikiwa na meza za kusomea na viti vinavyoashiria. Mabweni yametengenezwa kwa ajili ya kuchukua wanafunzi wengi, ukiwa na maenwa ya kusomea pamoja na wakati mwingine sema za burutani zinapewa. Usalama umehakikishwa kwa kuwekwa kwa kamera za usimamizi, na kuna miongozo ya nidhamu kwa wengi pamoja na matumizi ya vifaa nyumbani.

Hii ni maabara ya kompyuta sehemu muhimu ya miundombinu inayowezesha wanafunzi kupata maarifa ya kidijitali. Mazingira haya yanalenga kukuza ujuzi wa teknolojia hasa kupitia mafunzo ya ICT na programu kama learn to earn . katika maeneo kama Binu State Nigeria juhudi zimeelekezwa kuanzisha shule mahiri, vituo vya ubunifu na kukuza ushirikiano na taasisi kama Intida ili kuingiza somo la akili, bandia na usifaji katika mitaala.

Hili ni darasa lisilo na watu mahali pa kujifunzia ambapo wanafunzi hupata maarifa. Madawati na viti huwekwa kwa mpangilio unaouwezesha usikivu. Mazingira haya maalum husaidia kupunguza bughudha kutoka nje. Taasisi nyingi hutumia vyumba kama hizi kufundisha, kuelimisha na kukuza uelewa.

Ninaona chumba kikubwa chenye viti vingi, bango kubwa, na miktari yote ikiwa imeelekezwa upande wa mbele ambapo kuna jukwaa na eneo linaloonekana wazi. Mandhari hii inaashiria matumizi kwa mikutano, mafunzo au mihadhara. Naweza kuhisi kuwa ni ukumbi wa shule au kituo cha jamii.

Vyuo vikuu vya nairobi ni taasisi ya masomo ya juu inayojivunia historia ndefu ya ubora katika taaluma. Inatoa nafasi kwa wanafunzi kutoka nyanja tofauti kupata maarifa, kufanya tafiti bunifu na kushiriki katika huduma Kwa jamii. Mazingira yake yanachochea fikra changamano, ubunifu wa kisayansi na maendeleo ya kijamii.

Bwawa hili la kuogelea linaonyesha miundo mbinu ya kisasa inayosaidia kujifunza mbinu salama za kuogelea. Pahali hapa hutumika kama kituo cha elimu ambapo wanafunzi wa rika mbalimbali hupata mafunzo ya kina kuhusu usalama majini. Vifaa vilivyozunguka eneo hili ikiwemo vyumba vya kubadilisha nguo, sehemu za kukaa na mfumo ya kusafisha maji huchangia kukuza vipaji kupitia programu maalum za mafunzo ya mashindano.

Hapa darasani wanafunzi hukusanyika kupata maarifa meupe kutoka kwa mwalimu viti meza na vifaa vingine zinaonyesha mazingira bora ya kusoma kila somo lina mchango mkubwa katika kukuza fikra kukuza nidhamu kuelekeza ndoto za kesho hii ndio nguzo ya mafanikio ya kielimu.

Hii ni lango kuu la chuo kikuu cha Kenyatta taasisi maarufu ya elimu nchini Kenya. Chuo hiki kina majengo ya masomo kumbe za mihadhara, maabara, ofisi za wanafunzi, maktaba kubwa zilizojaa vitabu, majarida na rasilimali dijitali. Vituo vya utafiti vinaendelea taaluma mbalimbali huku wanafunzi wakifurahia malazi ya bweni, huduma za afya, viwanja vya michezo, mazoezi na mabwawa ya kuogelea. Majengo ya utawala hushughulikia maswala ya fedha, udhahili, na ustawi wa wanafunzi.

Mahali hapa hutoa malazi ya mtindo wa gorofa yenye uwezo wa kuchukua wageni hadi wa nane. Wageni hufurahia kifungua kinywa, mtandao, jiko lililo na sawa na maegesho ya... Malazi haya yanapatikana kwa bei nafuu kuanzia dola kumi na tano kwa siku moja ya usawa kwa ukaaji wa ...

Hii inaonyesha kituo cha elimu chenye maabara ya kompyuta iliyo na tarakilishi nyingi kila moja ikiwa na skrini, kibodi na kipanya. Viti pamoja na meza vimepangwa kwa mpangilio unaomwezesha kila mwanafunzi kushiriki kikamilifu. Mwalimu yuko darasani akifundisha kwa utaratibu, akitumia ubao mweupe au skrini kuwasilisha masomo ya teknolojia ya habari kwa njia rasmi.

Hii inaonyesha mazingira ya kielimu yenye miundombinu maalum kwa ajili ya mafunzo ya afya ambapo wanafunzi wanafanya mazoezi kwa kutumia sanamu ya kitabibu. Eneo hili linaonyesha kituo maalum kilichobuniwa kwa mafunzo ya vitendo kama vile maabara ya kuigiza hali halisi ndani ya hospitali, choo cha daktari, taasisi ya uuguzi. Uwepo wa sanamu hio ya kiafya unaashiria uwekezaji makini kwenye vifaa vya mafunzo vilivyowasaidia wanafunzi kuboresha ujuzi kutoka huduma ya wagonjwa katika mazingira yanayofanana na hali halisi.

Hii ni darasa lenye mpangilio wa viti na meza vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao vikiwa tayari kwa wanafunzi kupata elimu. Ubao mweupe mbele huonyesha nia ya kufundisha kwa njia ya kisasa. Mpangilio huu unashiria juhudi za kuinua mazingira ya kusomea hasa katika maeneo ya mashinani.

Tazama miundombinu ya kielimu. Hii ni pamoja na majengo ya kisasa kama madarasa, maktaba, maabara na mabweni kwa wanafunzi. Pia kuna teknolojia ya hali ya juu kama mitandao imara, intaneti, maabara za kompyuta na mifumo ya kidijitali ya kudhibiti taarifa. Idara za usimamizi huakikisha usalama wa hifadhi ya nishati pamoja na ufanisi wa shughuli. Lengo kuu ni kuunda mazingira bora ya kusomea kufanya tafiti na kushirikiana katika jamii ya kielimu.

Jukwaa la kitaifa la kenya ni kitovu cha ubunifu likiwa na studio za mazoezi, vyumba vya mijadala na vifaa vya kisasa vinavyowezesha mafunzo ya sanaa. Wasanii wa ndani na kimataifa hupata nafasi ya kuonyesha vipaji vyao kukuza maarifa na kuendeleza uchumi wa ubunifu. Hili ni lengo lenye mchango mkubwa katika elimu ya utamaduni na maendeleo ya kiufundi.

Taswira inaonyesha wanafunzi wa Bridgan Girls High School wakiwa katika mafunzo ya kompyuta. Shule hii ya kisasa iko Joska barabara ya Kangundo, Kaunti ya Machakos. Inalenga kuwawezesha wasichana kupitia elimu bora, ukuzaji wa uongozi na uandalizi wa mafanikio ya baadaye. Mazingira yake yanajumuisha maabara ya kisasa, huduma za kubuni kamili na kukuza fikra bunifu. Ushirikiano wa kijamii pamoja na ushiriki wa shughuli mbalimbali za ziada.

Maabara hii ya kisayansi imeundwa kwa ustadi ikiwa na meza ndefu za kazi, bomba la maji kila upande na vifaa vya kisasa vinavyowezesha majaribio salama. Vifaa vya kutoa hewa hatari vimewekwa kwa wingi vikionyesha umuhimu wa tahadhari. Mpangilio huu unachochea elimu ya vitendo na utafiti wa kina kwa wanafunzi na watafiti.

Hapa tunaona kundi la vijana waliovaa sare wakisimama kwa mpangilio mzuri katika mazingira ya kijani yenye miti ya kuvutia. Mandhari hii inaonyesha mshikamano, nidhamu na ari ya pamoja mwiongoni mwao. Picha hii imepigwa kwa kifaa cha kisasa cha Samsung Galaxy A12 ikinasa kumbukumbu ya dhamani kwa ustadi wa hali ya juu.

Inaonyesha mtoto akishiriki jaribio la kisayansi shughuli inayopatikana katika mazingira ya kielimu kama vile shule za sekondari. Ingawa anayeonekana ni mdogo vifaa vya maabara kama vijiko maalum na chupa za majaribio vinaashiria mazingira ya kujifunza sayansi. Ubao wenye fomyula za kemikali unaonyesha dhahiri kuwa mada zinazoshughulikiwa ni sehemu ya mtaala wa masomo ya sekondari kama Kemia na Sayansi ya jumla likisisitiza umuhimu wa uchunguzi wa majaribio katika ujengo uelewa wa...

Sherehe ya utamaduni huleta pamoja wanafunzi, walimu na wazazi kusherehekea urithi, mavazi, muziki na vyakula vya asili pamoja na ushindani. Ni siku ya kusherehekea utofauti kwa njia ya heshima, furaha na mshikamano wa kweli.

Ero-Feedback ni menu ya kiteknolojia inayosaidia kuratibu shughuli za ubongo kwa wakati halisi. Inatumiwa kuboresha umakini kudhibiti hisia na tabia miongoni mwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Njia hii hungeza mafanikio ya kielimu na kuboresha ustawi wa saikilojia.

Katika mazingira haya ya kujifunzia wanafunzi wenye mahitaji tofauti ya kielimu hupokea msaada maalum unaowezesha kila mmoja kufikia malengo ya maendeleo ya maarifa bila kubaguliwa wala kupuuzwa na wenzao katika maeneo ya masomo.

Tukio hili linaonyesha mazingira ya elimu maalumu ambapo mwalimu anatoa msaada moja kwa moja kwa kijana kwenye kiti cha magurudumu. Wanashirikiana kupitia kitabu jambo linaloonyesha mbinu ya kibinafsi ya kufundisha. Eneo hilo lina vifaa vya kijifunza kama vitu vya rangi na linaonyesha mazingira tulivu yanayochochea ukuaji wa maarifa, ustadi wa maisha pamoja na maendeleo ya kijamii.

Elimu maalum ukijikita katika kuwajengea wanafunzi wenye changamoto msingi dhabiti kwa kutumia mbinu zinazolenga mahitaji binafsi mafunzo hayo huwasaidia kukuza uwezo wa kiakili kijamii kihisia na kimwili wakishirikisha ipasavyo katika jamii ya wanafunzi wengine.

Mtoto anayeonekana anashiriki shughuli ya kielimu inayolenga mahitaji maalum akitumia kifaa cha kimaendeleo kinachosaidia kukuza kuelewa. Elimu hii hutoa msaada maalum kulingana na uwezo wa kila mwanafunzi. Vifaa vya hisia vinavyoboresha ujuzi wa mikono, fikra pamoja na kushirikiana katika mazingira jumuishi. Pia tiba mbalimbali kama ya usemi na viungo hutumika kuimarisha maendeleo ya mtoto binafsi.

Elimu maalum huhakikisha kila mtoto anapata nafasi ya kujifunza kwa njia inayomfaa. Mwalimu hutumia mbinu maalum, vifaa zaidizi pamoja na mazingira jumuishi ili kumwezesha kila mija kustawi. Huduma za tiba kama matamshi na kazi za mikono huunganishwa kulingana na mahitaji ya mwanafunzi.

Darasa linaonyesha mazingira jumuishi ya elimu maalum ikimpa nafasi mwalimu mwenye ulemavu wa viungo kushiriki kikamilifu katika ufundishaji. Hali hii inadhihirisha usawa katika elimu ambapo wanafunzi wote hupata msaada wanaohitaji kulingana na changamoto za uwepo wa mwalimu mwenye ulemavu huleta uwakilishi chanya ukitoa motisha na kuonyesha kila mtu anaweza kuwa sehemu ya maendeleo ya kielimu.

Elimu maalumu ni mfumo unaowezesha wanafunzi wote, wakiwemo wenye changamoto za kimwili au kiakili kupata masomo bora katika mazingira ya kawaida. Mfumo huu ujikita katika ujumuishaji wa wanafunzi kuwapa msaada binafsi kulingana na mahitaji yao na kuwahusisha makamu kupitia utambuzi wa changamoto. Mtaalamu wa ubadilisho ili kuwafaa wote huku walimu wakipatiwa mafunzo maalumu kuhakikisha kila mtoto anapeta fursa ya kufika uwezo wake kamili na kushiriki kikamilifu katika jamii.

Elimu maalumu uandaliwa kwa lengo la kushughulikia mahitaji ya kipekee ya wanafunzi wenye changamoto za kimakuzi, kila mwanafunzi hupangiwa mpango maalum wa maendeleo kulingana na hali yake kujumuisha mahitaji mbalimbali kama ulemavu wa mwili ,matatizo ya kujifunza kama vile densilasia, ucheleweshaji wa maendeleo pamoja na changamoto za kihisia, mazingira shirikishi hutolewa hii kuwahusisha wanafunzi katika madarasa ya kawaida wakipata msaada maalum.

Mtoto huyu anaendelea kushiriki shughuli maalum zinazoimarisha kuelewa. Ustadi wa mikono na kujiamini. Mguu wa bandia unaonyesha ushindi dhidi ya changamoto, huku mwongozo wa mtu mzima ukichochea ukuaji wa kiakili na kijamii. Elimu jumuisha inatoa nafasi sawa kwa kila mtoto kustawi.

Elimu maalum huwapa wanafunzi wenye changamoto maalum nafasi ya kujifunza kwa njia zinazowafaa. Kupitia mbinu bunifu, msaada wa kitaalamu na mazingira jumuishi, kila mtoto huwezeshwa kufikia uwezo wake wa kipekee kielimu na kijamii.

Taswira hii inaonyesha mawasiliano ya moja kwa moja kati ya mwanafunzi na mwalimu kwa kutumia lugha ya alama. Inaonyesha jitihada za walimu kusaidia wanafunzi wenye mahitaji maalumu katika kujifunza. Lugha ya alama inatumika kama njia ya mawasiliano kwa wasiosikii. Mbinu hizi za kielimu zinatoa msaada kwa wanafunzi, huku walimu wakiwa kama wakalimani wa lugha ya alama kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu kwa usahihi.

Hali hii inaonyesha mazingira ya elimu maalum ambapo mtoto anapokea mafunzo ya matamshi kwa msaada wa mtaalam. Kifaa cha kurekodi sauti kimetumika kusaidia katika ufuatiliaji wa maendeleo ya mawasiliano. Mwalimu anatumia mbinu mahususi kumsaidia mtoto kuelewa na kutumia sauti kwa usahihi jambo linaloimarisha uwelewa wake wa kuhimiza maendeleo ya lugha.

Lugha ya alama ni daraja la mawasiliano kwa watu wasiosikia. Wakitumia mikono, sura na ishara maalumu ili ujumbe uwasilishwe kwa ufasaha. Elimu jumuishi huhakikisha kwamba mwanafunzi anapata nafasi ya kujifunza kwa njia inayomfaa. Kujifunza lugha hii kunaleta mshikamano, uelewa na usawa katika jamii.

Hii inaonyesha mtu mwenye changamoto ya kuona akitumia vifaa vya kiteknolojia ndani ya maktaba ya kujifunzia akiwa amevaa miwani mieusi na vichwa vya sauti. Anatumia kompyuta, Jambo linaloashiria matumizi ya teknolojia saidizi kwa ajili ya upatikanaji wa taarifa. Mandhari hii inaakisi mazingira jumuishi yenye msaada kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Teknolojia umeweza kumfunza kwa uhuru hivyo kumwezesha kushiriki kikamilifu katika elimu.

Hakikisha kila mtoto anapata elimu inayomfaa. Elimu maalum huwasaidia wanafunzi wenye changamoto mbalimbali kama za mwili, akili ,hisia au ukuaji kwa kutumia mipango maalum, vifaa vinavofikika na huduma maalum kama tiba ya usemi na ushauri. Ujumuishaji hujenga mazingira ya heshima, ushirikiano na mafanikio kwa kila mmoja.

Elimu maalumu huwalenga wanafunzi wenye changamoto mbalimbali na kuwapa mbinu bunifu, vifaa maalumu na visaada wa kitaalamu kupitia lugha ya ishara, usaidizi wa taalamu na mipango binafsi ya masomo, wanawezeshwa kufikia uwezo wao kamili katika mazingira jumuishi.

Shule za mtandaoni za umma nchini Pennyslyvania kama Park Cyber zinahakikisha elimu bora kwa watoto wenye mahitaji maalum kwa mujibu wa sheria ya Child Fine; inayoweka wajibu wa kutambua, kutathmini na kuwasaidia wanafunzi wenye changamoto za kiakili, kisaikolojia. Shule hizi hutoa elimu bila malipo kupitia mipango ya IP ikijumuisha huduma kama tiba ya usemi, ushauri, tathmini za kisaikolojia na tiba ya viungo. Kwa wastani shule hizi huandikisha idadi kubwa ya wanafunzi wenye uhitaji maalum kuliko taasisi zingine za elimu ya umma.

Elimu maalum inahusisha msaada wa kipekee kwa watoto wenye changamoto za kujifunza unaowafanya wasielewe kama wenzao wa umri mmoja. Mpango wa elimu binafsi unaandaa malengo na msaada maalum, kulingana na uwezo wa kila mwanafunzi. Mfumo huu huhakikisha watoto wote wanashiriki masomo pamoja na wenzao katika mazingira ya kawaida huku wakipata msaada wa ziada.

Elimu jumuishi huwezesha kila mtoto kushiriki kikamilifu darasani bila uaguzi. Vipaji tofauti vinapokuzwa kupitia mbinu mahususi kama tiba ya muziki, watoto wenye changamoto za ukuaji upata fursa ya kung'aa na kujifunza kwa furaha. Mazingira yenye uelewa hujenga jamii yenye huruma na mshikamano.

Elimu maalum hujikita katika kutoa msaada mahususi kwa watoto wenye changamoto mbalimbali za kiakili, kimatamshi, kimwili au kijamii. Mafunzo haya hufanikishwa na walimu stadi na wakisaidiwa na wataalamu wa tiba kwa lengo la kukuza uwezo binafsi, kushirikisha kwa usawa na ustawi wa jumla wa mwanafunzi katika maisha ya kila siku.

Hii inaonyesha kijana mwenye ugonjwa wa down akiwa katika mazingira ya elimu akibeba vitabu. Jambo linalo onyesha juhudi za kuhakikisha elimu imefikishwa kwa wote. Elimu maalumu inalenga kutoa mazingira rafiki kwa wanafunzi wenye changamoto za kiakili kupitia mipango maalum. Mashirika mbali mbali husaidia familia na taasisi ndogo zinazomlenga mtu binafsi.

Hii inaonesha mwalimu akimshughulikia mwanafunzi kwa umakini wa karibu. Ishara ya elimu maalum inayolenga mahitaji binafsi ya wanafunzi wenye changamoto mbalimbali za kiakili kimwili. Mbinu hii inahusisha matumizi ya vifaa maalum, teknolojia saidizi na njia bunifu zinazofaa mitindo tofauti ya ujifunzaji. Pia huduma za ushauri huimarisha ustawi wa wanafunzi. Mazingira jumuishi yanachochea ushirikiano wa kijamii yakileta fursa sawa kwa wote kufikia uwezo wao wa hali ya juu.

Hili ni darasa linaonesha ujumuishaji wa wanafunzi wenye mahitaji maalum hasa wenye ulemavu wa kusikia. Mwanafunzi aliyevaa kifaa cha usaidizi cha kusikia anaonekana akishiriki kikamilifu, ishara ya mazingira jumuishi yanayompa nafasi sawa ya elimu. Walimu wanahusika moja kwa moja wakitoa mwongozo unaoendeleza ujifunzaji wa kina kwa kila mwanafunzi kupitia teknolojia sahihi na mbinu maalumu za mawasiliano.

Ikionyesha mtoto pamoja na mtu mzima wakitumia lugha ya alama ambayo ni njia kuu ya mawasiliano kwa wanafunzi wenye viziwi. Elimu maalum kwa watoto wasiosikia inalenga kutoa mazingira rafiki na yaliyobinafishwa ili kuwasidia kufika kiwango sawa vya maarifa kama wenzao. Hili linawezekana kupitia matumizi ya lugha ya alama, vifaa zaidi kama vipaza sauti au wakalimani pamoja na walimu waliobobea katika kufundisha wanafunzi viziwi.

Ikionyesha mtu mzima na mtoto wakishiriki katika shughuli ya kujifunza huku kiti cha magurudumu kikiwa nyuma yao ishara ya elimu maalum. Elimu hii inalenga kuwasaidia wanafunzi wenye changamoto ya kimwili au kiakili kuwapa msaada maalum. Inahusisha mipango binafsi ya masomo, mazingira jumuishi, mbinu maalum za ufundishaji, teknolojia, usaidizi na huduma kama tiba ya dhuha.